Tinga tinga inayotumika kujenga vitu tofauti tofauti ama kuchimba vitu tofauti tofauti katika maisha. Kando yake pia kuna vitu zinazotumiwa kutengeneza barabara.